Kundi la watu wazima wengi wakiwa wamevalia suti. Wanaonekana kuwa viongozi au wataaluma. Wawili wa mbele wanashikana vitabu au hati. Mwanamke mmoja amevaa gauni nyeusi na shanga nyeupe. Mwanaume mwingine amevaa suti na tai ya dhahabu. Wote wanatasamu. Mazingira yanaonyesha tukio rasmi.

Kundi la wanaume, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyeusi, wakishangilia na kuinua mikono yao juu. Wengine wameshikilia maua. Kuna bendera ya Kenya mbele, na nyuma kuna bango kubwa lenye picha ya mchezaji wa mpira wa miguu. Wote wanaonekana wenye furaha.

Mwanariadha wa kiume akifanya urukaji mrefu kwenye uwanja. Jina Kipchirchir linaonekana kwenye fulana yake. Nyuma kuna viti vya watazamaji kwenye uwanja na watu wachache wamekaa chini. Kuna mstari mwekundu wa kurukia na nyasi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wakishangilia ushindi. Wameshikilia kikombe kikubwa cha dhahabu juu ishara ya mafanikio yao. Wengi wao wamevalia jezi la rangi ya blue na nyeupe huku wengine wakiwa wamevaa nguo za kawaida. Baadhi yao wamenyoosha mikono yao juu kwa furaha wakionyesha bashasha na msisimko.

Mwanamke aliyevalia joho la mahakamani na miwani akimkabidhi mwanamume aliyevaa suti na tai ya manjano hati nyekundu. Watu wawili wanatabasamu wakionyesha furaha na ridhaa. Inaonekana ni tukio rasmi la kutoa cheti au hati muhimu. Mwanamume anaonekana kuwa rais wa Kenya akipokea.

Eneo la huduma kwa wateja. Kuna counter nyeupe yenye maandishi information desk na nembo ya huduma Kenya. Wafanyikazi wawili wa kike wapo kwenye counter . Mmoja ameketi na mwingine kasimama. Nyuma yao kuna eneo pana lenye viti vya kusubiria na mabango mengine.

Ofisi ya huduma za kiserikali ambapo watu wengi wamekusanyika. Baadhi wameketi kwenye viti wakisubiri zamu yao huku wengine wamesimama. Kuna kaunta ndefu na vibanda vidogo vinavyotengenisha wafanyikazi na wateja. Kwenye ukuta kuna bango kubwa lenye nambari moja na maandishi national identity card .

Wanaume wawili wamejikita kwenye meza, mmoja akitia sahihi karatasi chini ya usimamizi wa yule mwingine aliyevaa barakoa. Wamezungukwa na kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume. Baadhi yao wamevalia barakoa wakifuatilia kwa umakini. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nje labda mahali pa umma na miundo isiyoeleweka.

Kundi la watu tisa wamesimama kwenye jukwaa jekundu, wengi wao wakiwa wamevalia suti au majoho rasmi ya mahakama. Kila mmoja ameshika kitabu au hati fulani. Nyuma yao kuna ukuta wenye bendera ya Kenya na nembo ya serikali zikionyesha tukio rasmi.

Wanawake watatu wakifanya kazi labda katika benki au ofisi ya fedha. Mwanamke mmoja katikati anatabasamu mbele ya camera . Mbele yake kuna tray iliyojaa noti za fedha. Watu wengine wamevalia sare zilizofanana, shati nyeupe na vesti nyekundu na nyeusi. Mazingira yanaonyesha ofisi yenye madirisha makubwa. Kompyuta na simu zinaonekana mezani.

Wanariadha kadhaa wakikimbia kwenye uwanja wa riadha, wamevaa sare mbalimbali na wanaonekana wakishindana katika mbio. Kuna watazamaji wengi, waliofurika kwenye viti vya uwanja. Inaonekana kuwa tukio muhimu la riadha, labda mashindano ya kitaifa au kimataifa.

Kundi la watu wakiwa wameketi kwenye meza ya mbao nje ya jengo. Wanaume wawili wanakagua nyaraka kwa makini. Mwanamume mmoja amevalia kofia na ameshika karatasi huku mwingine akiandika. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi na kusimama. Kuna simu ya mkononi mezani na karatasi nyingine. Inaonekana ni mkutano au shughuli ya kijamii.

Mwanaume mweusi mrefu amevaa suti ya blue na tai akiongea mbele ya hadhira. Ana miwani ya macho na anaonekana kutoa hotuba au mada fulani huku mikono yake ikiwa imenyooshwa. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi birth and death certificates na bendera ya Kenya. Chini kidogo kuna lingine lenye maandishi transforming public service delivery . Watu wengine wameketi wakimsikiliza.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambapo shughuli mbali mbali za serikali zinatolewa, kuna kaunta ndefu zenye wafanyikazi wa kike na kiume walioketi mbele ya kompyuta wakihudumia wateja. Mabango yenye majina ya huduma kama Uwezo fund services na Huduma Kenya yamebandikwa juu ya kaunta.

Watu wengi wakisubiri huduma, kuna maafisa wawili waliovalia fulana zenye nembo ya huduma namba. Wanatumia kompyuta ndogo kuandikisha watu, wengine wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Mistari wa watu unaonekana mrefu na umati mkubwa, eneo hili linaonekana kama kituo cha usajili, shughuli inaendelea kwa bidii na umakini.

Polisi amesimama kwenye ofisi yenye wateja wengi, waliosimama kwenye foleni na wengine wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Ofisi ina madirisha ya huduma yenye nambari na ishara za information desk .

Umati mkubwa wa watu chini ya hema kubwa nyeupe, wengi wao wameketi kwenye viti, wengine wakisimama, baadhi wamevalia barakoa, inaonekana kuwa tukio au mkutano unaoendelea. Mbele kuna mwanamke mzee amevalia nguo za rangi nyingi na mkoba.

Kundi la watu wazima wakijaza kidato. Wameketi kwenye meza ya mbao na wana kalamu mikononi. Kila mmoja anaonekana kujishughulisha na hati zake. Mmoja amevaa shati la kijani, mwingine buluu lenye milia. Nyuma yao kuna ukuta wa mabati.

Umati mkubwa wa mashabiki wa mpira, wakishangilia kwa shauku wengi wao wameinua mikono yao juu, huku wengine wakionekana kupigiwa picha wenye simu .Baadhi yao wamevalia jezi za timu zenye rangi za buluu, nyeupe na nyekundu. Nyuso zao zinaonyesha furaha na msisimko mkubwa.

Ofisi za huduma. Kuna wafanyikazi na wateja. Mwanamke mmoja amesimama nyuma ya kaunta akiongea na kikundi cha wanaume, wakiwemo mwanaume mmoja amevaa suti nyeusi. Wafanyikazi wengine wamevalia mashati meupe yenye rangi ya nyekundu. Kuna kopyuta a vifaa vingine vya ofisi kwenye kaunta.

Umati wa mashabiki waliovalia shati za manjano zilizoandikwa Tusker. Baadhi zikiwa na nembo ya Finest Quality Lega. Katikati mwanaume mmoja amevalia kofia nyeusi na shati ya Tusker akiwa ameinua mikono yake na kutoa sauti ya furaha.

Kundi la watu wakiwa wameketi kwenye chumba cha kungojea labda kliniki au ofisi. Mwanamke mmoja amesimama mbele akizungumza akiwa amevalia nguo nyeusi na shati jekundu lenye nembo. Baadhi ya watu wamebeba watoto. Chumba kina madirisha ya kioo yenye sticker na dari ina feni.

Kundi la wanaume ndani ya ofisi. Mmoja amevalia suti ya buluu na tai nyekundu ameketi mbele ya kamera na skrini ya kompyuta. Wanaume wengine wamesimama wakiangalia. Kuna ubao mweupe tupu ukutani na mlango ambao unaongoza kwenye chumba kingine. Eneo hilo linaonekana kuwa studio ndogo au chumba cha mikutano.

Kundi la mashabiki wa soka wakishangilia kwenye uwanja. Wengi wao wameshika bendera za buluu zenye nembo Bandari fans . Wamevaa nguo za kawaida baadhi wakiwa na fulana za buluu. Mikono imeinuliwa juu wengine wakishangilia kwa vifaa tofauti. Nyuma kuna viti vya uwanja na mashabiki wengine.

Kundi la wanaume watano wakiwa katika kikao. Wameketi karibu na meza yenye kompyuta. Mmoja wao amevaa shati jeupe lenye nembo ya Huduma Kenya na ameketi kwenye kiti cha ofisi. Wengine wamevalia nguo tofauti na mmoja wao ana kofia. Baadhi yao wameshikilia karatasi. Chumba kina madirisha yenye mapazia ya buluu.

Wafanyikazi wanne, watatu mbele na mmoja nyuma, wakiwa wameketi kwenye dawati la kompyuta wakifanya kazi zao. Wote wamevalia mashati meupe yenye mikono mifupi na vesti nyeusi zilizo na mistari nyekundu kwenye shingo na mikono na nembo ya Huduma Kenya. Baadhi yao wamevalia barakoa.

Rundo la faili nyingi za rangi ya buluu. Zikiwa zimewekwa kwenye meza ya mbao. Zimefungwa kwa kamba na baadhi zina karatasi nyeupe zikichomoza. Zinaonekana kuwa zimetunzwa kwa muda mrefu. Labda ni nyaraka za ofisi au rekodi. Meza inaonekana kubwa na ngumu.

Idadi kubwa za noti za pesa zikiwa zimefungwa katika mabunda na kuwekwa kwenye masanduku ya kadobodi. Zinaonekana kuwa mpya na zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Nyuma, kuna chupa ya kusafisha mikono. Hii inaashiria kiasi kikubwa cha fedha kikiandaliwa au kuhifadhiwa.

Umati wa mashabiki wa kandanda wakishangilia uwanja. Wengi wao wamevaa nguo za buluu na nyeupe zinazoashiria timu flani. Baadhi yao wamenyanyua mikono juu wengine wanafurahi na baadhi wanapuliza vuvuzela. Wanaonekana wamejaa hamasa na furaha wakati wa mchezo.

Kundi la wanaume. Wengi wao wamevaa nguo za kijani kibichi na nyeupe wakishangilia na kushikilia vitu mbalimbali. Mbele yao kuna moto unaowaka. Wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia kwani kuna mabango mawili ya duara yaliyoandikwa hivyo. Wengine wamebeba majembe na rungu. Wanaonekana kuwa na furaha na msisimko kubwa.

Tukio rasmi la kitaifa. Mwanamume ameketi akitia saini hati muhimu. Amesimama mwanasheria mkuu au jaji kavalia vazi rasmi. Nyuma kuna umati mkubwa wa watu wakiwemo majaji wengine waliovalia mavazi yao. Bendera ya Kenya inaonekana karibu na meza. Ni tukio la kihistoria au kisheria.

Kundi la mashabiki wa kandanda waliovalia sare za kijani na nyeupe. Katikati Kuna mwanaume aliyevaa sare rasmi labda ya bendi, ya shaba au kundi lingine. Akiwa ameinua mikono yake na kushika bango lenye maandishi, We Now Need ManCity .Watu wengine wanashangilia na kufurahia.

Kundi la watu wa kisherehekea au kufanya mkutano. Mwanamme mmoja amevalia suti nyeusi, anampa cheti mwanamme mwingine mwenye kofia nyekundu. Watu wengine, wamevalia barakoa na kukusanyika nyuma yao. Inaonekana kama tukio rasmi la kutoa tuzo au kutangaza matokeo ya uchaguzi chini ya jua Kali.

Ndani ya Huduma Centre. Kuna watu wengi wakihudumu wateja. Kila mfanyakazi ana kompyuta mbele yake. Baadhi ya wateja wanatumia simu zao. Bango kubwa linaelezea huduma zinazotolewa. Pia chumba cha cyber cafe na photocopy ipo. Mazingira yanaonekana kuwa safi na kupangika.

Jengo kubwa lenye alama ya, Nairobi General Post Office la Posta. Linaonekana kuwa la kisasa. Mbele, kuna pikipiki kadhaa zilizo paki zikiwemo za posta zenye maboksi mekundu na blue . Baadhi ya watu wachache wanaonekana wakitembea au kuendesha. Anga ni blue , na lina mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa ni nzuri.

Kundi la watu wengi wakionekana kushangilia kwa mikono juu. Mbele yao kuna mzee kavalia suti nyeupe na kofia ya panama akionekana mtulivu. Wako ndani ya uwanja au jengo lenye paa refu la chuma wakikaa kwenye viti vyekundu. Kuna pia mtu mmoja juu kwenye jukwaa akishuhudia.

Mchezo wa mpira wa miguu ukiendelea kwenye uwanja mkubwa uliojaa mashabiki. Umati mkubwa wa watu umekaa kwenye viti wakushuhudia. Baadhi ya wachezaji wamevaa jezi za njano na nyeusi huku wengine wamevaa nyekundu na nyeusi. Mpira unaonekana ukiwa angani. Nyuma ya watazamaji kuna majengo yanayoonekana kama ujenzi unaoendelea. Mandhari yanaashiria mchezo wa soka wenye hamasa kubwa, na umati mkubwa wa mashabiki.

Kundi la watu wakimewemo wanaume na wanawake wakibeba bango lenye maandishi, Court Annexed Mediation. An alternative dispute resolution mechanism mandated under Article 159 of the Constitution . Watu wengi wamevalia suti na wengine barakoa. Linaonekana kama maandamano au gwaride la wahamasishaji. Hali hii inaashiria tukio rasmi la kisheria.

Kundi kubwa la mashabiki, wengi wao wakiwa wamevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Nyekundu, nyeusi, kijani na kushikilia bendera. Wanafurahi na kuinua mikonoyao juu. Wengine wametabasamu. Nyuma kuna bango kubwa lenye maandishi, let's go world . Wako kwenye uwanja.

Eneo la huduma chini ya hema. Watu kadhaa wamejipanga wakisubiri .Maafisa waliovalia fulana nyeupe , wanatumia computer ndogo kuandikisha watu. Wote wamevaa barakoa. Bango la huduma mashinani linaonekana nyuma, shughuli ni ya usajili au huduma za afya.

Umati mkubwa wa watu wakisherehekea kwa furaha na hamasa. Wengi wao wameshika bendera za Kenya na vifaa vingine vya kushangilia. Baadhi yao wamevalia shati za timu. Mikono imeinuliwa hewani na nyuso zao zinaonyesha shangwe na msisimko.

Jengo la Immigration Service Control Office lenye rangi ya njano, mbele kuna kundi la wanaume wamesimama wote wakiwa wamevalia barakoa. Baadhi yao wanaonekana kuzungumza na mwingine aliyevalia suti nyeusi. Kuna pia ishara inaonyesha saa za kazi za ofisi hiyo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwapungia mashabiki wao baada ya mchezo. Wengi wamevalia jezi za jano zenye namba tofauti huku wengine wakiwa wamevalia jezi nyekundu. Mashabiki wamekaa kwenye viti vya blue vya uwanja. Wengi wao wamevaa nguo za jano. Inaonekana ni uwanja wa kisasa wa mpira.

Ofisi ya kisasa ya huduma za uma yenye wafanyikazi na wateja. Mwanamke mmoja ameketi mbele akitumia kompyuta mpakato, huku wanaume watatu wakizungumza karibu naye. Ofisi ina mabango ya Huduma. Vifaa vya kompyuta vimetawanyika mezani na taa zinawaka. Ikionyesha mazingira yenye shughuli mingi.

Kundi la watu wengi wakiwemo wanaume na wanawake kwenye viwanja vya michezo. Wengi wao wamevalia nguo na kofia nyekundu na mmoja ameshikilia bendera ya Kenya. Wanaonekana kushangilia wakipiga picha na kufurahia tukio. Linaashiria mashindano ya michezo au mkutano mkubwa.

Ndani ya kituo cha Huduma, watu wengi wameketi wakingojea huku wengine wamesimama. Kuna mlinzi amevaa sare akitembea upande wa kushoto. Kaunta za huduma zinaonekana nyuma na wafanyikazi wanahudumiwa. Eneo hilo linaonekana lenye shughuli nyingi.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wakiwa kazini katika ofisi yao. Wote wamevaa barakoa na baadhi wamevalia sare za huduma Kenya zenye rangi nyeupe na nyekundu. Kila mfanyikazi ana kompyuta yake na vifaa vingine vya ofisi. Mabango ya huduma Kenya yanaonekana nyuma.

Chumba kikubwa cha kusubiria watu chenye viti vingi vya chuma, vilivyopangwa safu, ambapo wateja kadhaa wamekaa wakisubiri huduma, kuna kaunta kadhaa zilizoandikwa counter three, counter four na counter five , na baadhi ya wafanyikazi wanahudumia wateja.

Mwanamke akionekana kuwa jaji amesimama nyuma ya kinara cha kuhutubia akitumia kipaza sauti. Amevalia joho jekundu na collar nyeupe. Kinara kina nembo ya Judiciary Republic of Kenya. Anatabasamu.

Eneo kubwa la huduma likiwa na madawati na huduma ya habari mbele. Watu wawili wameketi kwenye counter . Kuna viti vingi vya kompyuta zilizopangwa kwa safu katika chumba hicho. Dari ni nyeupe na pana.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika katika eneo wazi, wakionekana kushangilia au kutazama tukio. Baadhi wamevalia fulana zenye rangi za bendera ya Kenya. Wengine wamevaa kofia za manjano. Mmoja wao ameinua mikono huku bendera ya Kenya ikiwa imefunikwa mabegani mwake.

Mwanariadha wa kiume akiwa ametwaa kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali. Amevalia vazi la kijani na nyeupe. Mchanga unaruka upande zote kumzunguka. Anaonekana kutabasamu na kuinua mikono yake juu. Nyuma yake kuna uwanja wenye viti vya rangi nyekundu na kijani na watu wachache wanasimama mbali.

Shabiki mwenye shauku kubwa, labda kwenye michezo au tukio la kitaifa. Amevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya, miwani ya jua na ameshikilia vuvuzela na bendera ndogo. Anaonekana kupiga kelele kwa furaha. Nyuma yake kuna umati wa watu.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu uwanjani wakati wa mchezo, moja amevalia jezi ya buluu na mwingine amevalia kijani. Mpira upo karibu na mchezaji aliyevaa kijani. Nyuma yao kuna mashabiki wengi waliofurika kwenye viwanja vya kuangalia mchezo, hali hii inaashiria mashindano ya mpira wa miguu.

Tukio rasmi, mwanamke amevaa joho jekundu la mahakama, akiongea mbele ya kipaza sauti kwenye mibari yenye nembo ya Kenya ,akishikilia kitabu. Karibu naye kuna mwanamume aliyevaa suti na mwanamke mwingine aliyevaa joho na barakoa. Bendera za Kenya zipo nyuma .Mandhari yanaashiria hafla muhimu ya kiserikali.

Nembo ya mikono miwili iliyoshikana kwa nguvu ikiwa ndani ya duara la manjano lenye mpaka mwekundu. Chini yake kuna maneno Tuko Pamoja, yaliyoandikwa kwa herufi kubwa za rangi ya manjano. Mandhari ni nyeusi. Inaashiria umoja na mashikamano.

Afisa wa huduma akimuhudumia mteja. Amevaa shati jeupe na kutabasamu. Mteja amevaa nguo za kijeshi na kofia nyeusi. Dawati lina computer na vitabu. Bango la huduma Kenya linaonekana nyuma. Ofisi inaonekana safi na imeandaliwa. Huduma za serikali zinatolewa kwa ufanisi.

Kundi kubwa la watu wakiwa chini ya hema likionyesha huduma za umma. Kuna ishara zinazoashiria idendtity cards, birth-death certificates na helb . Watu wamekusanyika wakiwa wamesimama na kuketi wakisubiri kuhudumiwa, maafisa wa serikali wanashughulikia nyaraka.

Tukio la kiapo cha rais. Mwanamke amevaa joho la jaji na anashikilia karatasi akionekana kuongoza sherehe hiyo. Karibu kuna mwanaume amevaa suti na tai ya manjano. Ameshika kitabu kikubwa labda bibilia akila kiapo. Upande wake wa kulia kuna mwingine amevaa nguo za kitamaduni. Kwenye meza kuna fimbo ya dhahabu iliyopambwa. Umati ni mkubwa na watu wanaonekana nyuma.

Wachezaji wa soka uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya njano na kijani akionekana kupiga mpira. Mwingine amevalia ya nyekundu akimkimbilia yule wa kwanza. Wengine wapo nyuma. Uwanja una nyasi kijani na mistari mweupe. Mashabiki wako jukwaani. Mandhari inaashiria mchezo mkali.

Watu wengi wakiwa wamejipanga kwenye foleni ndani ya ofisi. Wateja wanaonekana kuhudumiwa kwenye counter huku baadhi yao wakiandika fomu. Mabango yenye maandishi passport collection yanaonekana ukutani. Mwanamke mmoja amebeba begi mgongoni. Inaonekana ni ofisi ya serikali yenye shughuli nyingi.

Kituo cha huduma, mteja mmoja na mwanamke mwingine amesimama mbele ya kaunta ya huduma akiongea na muhudumu aliyevalia fulana nyeupe na rangi nyekundu. Kuna mabango na namba za mpesa zilizoandikwa kwenye kioo, pamoja na maandishi yanayosema no transaction without original ID , kwenye kaunta kuna nambari ishirini na mbili na posta pay .

Kundi la watu wa kishangilia na kubeba mabango yenye nembo ya PNU, na ujumbe "kazi iendelee". Mwanaume mmoja, katikati, ameinua mikono yake miwili akipiga kelele kwa furaha na msisimko. Watu wengi wamevaa kofia nyeupe na buluu zenye nembo ya chama hicho.

Kundi la wanaume wenye furaha wakiwa wamekusanyika na baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za michezo. Wengine wanaonyesha ishara za furaha kama vile kidole gumba juu au kuelekeza vidole. Bendera ya Kenya inaonekana upande wa kushoto. Ni mashabiki wa mchezo wakisherekea labda kwenye uwanja.

Pasipoti ya Kenya iliyofunguliwa ikionyesha ukurasa wa taarifa za kibinafsi inaonyesha jina la Joshua utaifa wa Kenyan na picha wa mmiliki wa pasipoti. Maandishi mengine yanafunikwa kwa sababu ya faragha.

Eneo la huduma kichwa kimoja kinasema police clearance certificate . Mwanamume mmoja ameketi kwenye dawati la huduma amevaa shati jeupe na barakoa akitumia kompyuta. Nyuma yake kuna bango kubwa jekundu lenye ujumbe unaosema ni mahali popote anayoweza pata huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Mchezo wa mpira wa mguu unaendelea uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa, wengine wakiwa wamevalia jezi za mangano na wengine kijani. Mpira upo katikati ya wachezaji. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa mashabiki walioketi kwenye viti vvya jukwaa la uwanja.

Mfereji mrefu uliochimbwa kando ya barabara ukiwa umejaa maji ya kahawia yenye tope. Udongo mwekundu uliotolewa kutoka kwenye mfereji, umewekwa kando. Barabara yenyewe inaonekana kuwa na vumbi. Nyuma kidogo Kuna majengo, miti na baadhi ya watu kutembea au wakiendesha pikipiki wakionyesha kuwa ni eneo ya makazi au biashara.

Sherehe rasmi ambapo mwanamke labda jaji au afisa mkuu anaapishwa. Amevalia joho jekundu na jeusi na ameshikilia kitabu huku akisimama mbele ya mibari yenye nembo ya Jamhuri ya Kenya. Watu wengine wawili wamesimama kando zake. Mmoja akavalia suti na mwingine joho kama lake na barakoa. Bendera za Kenya zipo nyuma.

Rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta anaonekana kusalimiana na mwanamume mwingine, wote wakiwa wamevalia suti, wanatabasamu. Nyuma yao kuna kundi la watu wengine, wakiwemo walinzi wenye sare, wakishuhudia tukio hilo. Mandhari inaonekana kuwa ya nje katika bustani.

Umati mkubwa wa mashabiki wa mpira wa miguu uwanjani. Katikati kuna mwanamume mmoja aliyepaka rangi mwili wake wote kwa kijani na nyeupe. Akionyesha uchezaji wa kipekee. Ameshika bango ndogo lenye maandishi. Watu wengine wamevalia jezi za rangi ya kijani na nyeupe wakishangilia. Baadhi yao wakivalia kofia na mashati yenye nembo.

Kundi la wanasiasa wakiwa kwenye mkutano wa hadhara. Wengine wamevalia kofia za rangi ya chungwa zenye nembo ya chama. Kuna kipaza sauti mbele yao. Watu wengi wamekusanyika nyuma wakisikiliza hotuba. Inaonekana ni kampeni au tukio la kisiasa.

Mtu ameketi kwenye kiti akishikilia hati iliyo na nembo ya serikali ya Kenya, ni ya malipo, kumeandikwa customer copy na receipt paid amevalia koti na suruali ya buluu, anashika simu ndogo mkononi mwake. Sehemu ya nyuma, viti vingine na sakafu yenye vigae inaonekana.

Watu wanne, wanaume na mwanamke mmoja, wakitia saini nyaraka kwenye meza. Wanaume wawili wamekaa wakisaini, mwanamke amesimama karibu na mmoja wao akimsaidia. Na mwanamme mwingine amesimama aki waangalia. Inaonekana ni kituo rasmi labda mkataba unatiwa saini. Kuna kipasa sauti na nyaraka zingine mezani.

Shabiki mwenye furaha labda kwenye tamasha au tukio la michezo. Amevaa bendera ya Kenya mgongoni na ameshikilia feni. Anatabasamu kubwa na nywele zake za asili zimefura. Nyuma yake kuna umati wa watu.

Mchezo wa voliboli ukiendelea. Wachezaji kadhaa wamevalia jezi zenye rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani na buluu. Mpira unaonekana hewani katikati ya wachezaji, wawili wa timu nyekundu na mmoja wa timu nyingine wameruka juu ya wavu wakijaribu kuushika. Nyuma kuna jukwaa la watazamaji lililojaa watu.

Tingatinga kubwa la manjano na nyeusi la Hyundai. Likiwa kwenye eneo la ujenzi. Kuna mabomba ya saruji yametawanyika karibu nalo. Nyuma kuna miti na majengo ya makazi. Inaonekana kama mradi wa ujenzi unaendelea.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia mavazi ya kijani wakikimbia barabarani nyuma ya basi la zamani la rangi nyekundu. Wengine wamepanda juu ya basi. Inaonekana kama maandamano au sherehe ya umma. Miti na majengo yanaonekana kwa umbali.

Kundi la wanasheria wakiwa wamekusanyika nje. Wengi wao wamevaa majoho meusi na mashati meupe. Baadhi yao wana utepe wa uzambarau wenye majoho yao. Mbele kuna mwanamume mmoja mwenye nywele ndefu nyeupe akiwa katikati ya kundi. Kuna mabango yanayosomeka protect judicial independence na mengine yasiyo someka vizuri. Pia, kuna alama ya haki na maandishi president .

Ofisi kubwa ya huduma za umma yenye kaunta nyingi. Kwa kila kaunta kuna kompyuta na wafanyikazi wakihudumia wateja. Mwanaume mmoja ameketi akihudumiwa na mfanyikazi. Chumba kina dari refu na mabango mekundu na meupe yenye ujumbe kama "Huduma Bora na Kuenzi Uongozi."

Umati mkubwa wa mashabiki uliovaa nguo nyekundu na kijani wakishangilia kwenye uwanja wa michezo. Wengine wanashikilia bendera ndogo za Kenya. Kuna majukwaa ya kukaa yenye rangi nyekundu. Watu wanaonekana kufurahia tukio labda mechi ya raga kutokana na nembo ya Kenya Rugby Team.

Kundi la wanaume waliovalia suti na wengine majoho mekundu yenye vitambaa. Mwanaume mmoja ameshikana mikono na yule aliyevaa joho jekundu na kitambaa cha dhahabu. Wote wanaonekana kutabasamu na kujadiliana. Nyuma yao kuna ua wa chuma na majengo. Inawezekana ni viongozi au wawakilishi wa taasisi fulani.

Watu wawili wakishirikiana kwenye meza. Mwanamke amevaa kofia na fulana nyekundu, nyeupe na nyeusi akionekana kumsaidia mwanaume aliyevaa shati jeupe refu, kamba ya vitambulisho shingoni na glavu nyeupe akimchunguza karatasi iliyo mbele yake. Kwenye shati lake kuna nembo inayoonekana kama huduma Kenya. Nyuma kuna bango lenye maandishi yanayoashiria Public Service .

Umati wa watu wakiwa uwanjani. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya. Baadhi wanashikilia ndogo za Kenya. Mtu mmoja anapiga tarumbeta ya kijani. Wengine wanashangilia kwa kuinua mikono. Inaonekana kama tukio la michezo labda mechi ya mpira.

Ndani ya jengo lenye watu wengi wakisubiri huduma. Kuna counter ndefu ya mbao inayong'aa na nyuma yake kuna vizuizi vya chuma vinavyotenganisha eneo la wateja na eneo la wafanyikazi. Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni. Baadhi yao wameshika karatasi. Mwanga wa juu unaingia ndani ya jengo. Kuna televisheni imening'inia ukutani.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa kando ya barabara. Kuna mifuko mingi ya plastiki, karatasi na mabaki mengine yanaonekana kuchanganyika na udongo. Rangi tofauti tofauti za taka zinaonekana zikionyesha uchafu na uharibifu wa mazingira.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema kubwa. Mbele mwanaume ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo na kuwasaidia watu. Nyuma yake kuna mstari wa watu wakingoja. Mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshikilia karatasi na mwingine amevaa koti jekundu. Kuna pia bendera inayoonekana DCI. Watu wengine wanaonekana kwa umbali.

Ofisi safi ya huduma za NCA. Kuna wafanyikazi wawili , mwanaume na mwanamke. Wamekaa kwenye dawati lao. Kila mmoja ana kompyuta na vifaa vya ofisi. Bango lenye maandishi NCA Services, limepachikwa juu. Linaonekana la kisasa. Wafanyikazi wamevalia sare zinazofanana.

Umati mkubwa wa watu wakisherekea. Baadhi yao wamebeba mabango yaliyoandikwa AL Azizia FC. Wengine wamevalia fulana za rangi mbalimbali. Inaonekana kama sherehe ya timu ya mpira wa mguu. Kundi la watu linatoa shangwe. Ni tukio la nje labda uwanjani au mitaani.